Mtu ameshikilia chupa ya dawa, na anatoa kidonge kimoja cha rangi ya machungwa kutoka kwenye chupa hiyo na kukiweka kwenye kiganja chake cha mkono wa kulia.

Watu wamesimama kwenye barabara iliyofunikwa na maji ya mafuriko, karibu na lori lililoanguka na kulala kwa ubavu, huku maji yakitiririka kwa kasi. Mbele yake pia kuna lori ingine ndogo ya manjano iliyoanguka.

Mtaalamu wa maabara, amevaa koti jeupe, barakoa na glavu. Anafanya utafiti ndani ya chumba cha upasuaji. Ameshika kitu kidogo kwa makini, huku akitazama mrija wa kupima na vifaa vingine vya kisayansi.

Katikati ya jangwa lenye mlima wa volkano. Mti mkavu umesimama peke yake kwenye udongo, huku vijinyazi vinaonekana kuwa vimekauka kauka na kuacha hali ikiwa wazi.

Mfanyakazi amevaa vazi la buluu, miwani mask ya kupumua na vifaa vya masikioni, akitumia mashine inayotoa moshi mweupe. Anafanya kazi ya kufukiza mazingira.

Mwanamke ameshikiia chupa mbili za dawa. Ya kushoto ina lebo iliyowazi yenye maandishi yanayoonekana. Ingine ya kulia haina yanayoonekana. Amevaa sweta jeusi, aproni nyeupe na amekaa kwenye kiti cha buluu.

Miguu, magoti na mikono ya mtoto yana malengelenge au vipele vingi, huku mwenzake kando anaonekana kuwa na kidogo na wanaonekana kuwa wanasumbuka sana katika hali ya ugonjwa.

Mafuriko yametapaka mbele ya jengo hili linaloonekana kuwa hospitali. Maji yamefunika njia za kutembea. Miti na vigari vya wagonjwa vinaonekana vya umbali.

Mama mmoja anamshikilia mtoto mchanga, huku mhudumu wa afya akiwa amevaa fulana ya njano na nguo ya uso, anaonekana kumhudumia kwa uangalifu zaidi.

Chupa ndogo ya chanjo ya polio inaonekana, sindano iliyo tayari katika matumizi na stetoskopu yenye mpindi mwekundu inaonekana kwa umbali nyuma.

Mtaalam amevalia koti jeupe ya maabara, kofia ngumu na barakoa akifanya ukaguzi wa mitungi mingi ya oksijeni. Anatumia kifaa kidogo cha kupuliza kwenye vali ya mitungi.

Mama anamwangalia mtoto wake mchanga aliyelala kwenye kitanda maalumu cha hospitali. Amevaa kofia ya kulalia na bangili za wagonjwa mikononi mwake, na mtoto naye pia ana bangili kwenye mkono. Picha inaonekana kupigwa hospitali.

Mkulima ananyunyuzia mimea shambani amevaa suti kamili ya rangi ya manjano na barakoa usoni kujikinga, amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgogoni, shamba lina mimea iliyopandwa Kwa shafu ndefu.

Sanduku la madawa lenye jina Pediox tablets . Sanduku hilo lingine lina vidonge kadhaa, mbele yake kuna paketi mbili za dawa izo kila moja ikiwa na vidonge kumi vya kijani, na vinaonekana kuekelewa juu ya meza.

Mvulana huyu amesimama juu ya mbao na amevaa shati la buluu na suruali ya miraba, nyuma yake, kuna majengo yamebomoka na mengine yamebomolewa. Watu wengine wachache wanaonekana kwa umbali.

Ng’ombe wa rangi ya kahawia wanachunguzwa na daktari. Mtu mmoja amevaa suti ya manjano ya kujikinga, barakoa na miwani, akichukua sampuli kutoka pua ya ng’ombe, mtu mwingine amevaa glovu za buluu akishikilia ng’ombe.

Mtu amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akifanyiwa matibabu. Daktari anatumia kifaa cha mwanga wa buluu mdomoni mwa mgonjwa. Wote wamevalia glovu ili kupokea matibabu.

Ntu amevalia suti ya blue na barakoa anabeba mikebe miwili ya manjano na buluu yenye alama za sumu. Inaashiria kwamba yuko katika kiwanda ambacho kinafaa huku unajikinga zaidi kutokana na maubaya huko.

Mwanamke huyu ambaye ni daktari ameshikilia sindano chini ya hema. Amevalia vazi jeupe, shati lenye miraba na barakoa ya blue . Nyuma yake kuna hema zingine na watu wengine wamekaa.

kuna daktari wa kiume ambaye amevaa barakoa na miwani, akichunguza mtoto mchanga aliyelala kwa kitanda cha kiliniki. Daktari amevaa sare ya rangi ya buluu na ana telescope shingoni mwake.

Wingu hili kubwa la panzi ni tishio kubwa kwa usalama wa chakula haswa Kenya. Tishio hilo huongezeka baada ya vipindi vya ukame na mvua mingi ambavyo huwapa mapanzi mazingira mazuri ya kuzaliana. Kila wingu linaweza kuwa na mapanzi wengi sana.

Wanawake hawa watatu wamevalia makoti meupe labda wauguzi. Wakiwa wakishikilia masanduku ya machungwa yaliyo tengenezewa na shirika la zipline. Masanduku haya hutumiwa kusambaza dawa.

Muuguzi aliyevaa sare ya buluu anamchunguza mtoto mchanga, mama wake ameketi kwenye kiti ameshikilia mtoto huyu. Wote wawili wamevaa barakoa. Nyuma kuna kabati, meza na milango miwili.

Mtu mwenye ngozi nyeusi, anashika chupa ya dawa. Anamimina vidonge vyenye rangi ya manjano, kwenye kiganja chake. Vidonge hivi vinalingana na vitamini D, au mafuta ya samaki.

Mwanaume amelala kitandani kwenye chumba cha hospitali labda wodi. Ana badeji kichwani na anajaribu kulala. Ukuta wa chumba una rangi ya buluu na njano. Kuna kifaa cha kupima shinikizo la damu kwenye ukuta na dirisha lenye pazia.

Kuna jengo dogo la bluu na manjano, labda kituo cha maji kwenye eneo ndogo lenye udongo mwingi. Wanawake kadhaa wamesimama karibu na jengo hilo wengine wakiwa wamebeba vyombo vya maji. Mwanaume mmoja yuko karibu na kamera akipita.

Chupa ndogo ya glasi iliyofungwa na inaonekana kuwa dawa ya chanjo. Kifuniko chake ni cha bulu na kimefunikwa na kingine cha kijani. Ndani ya chupa kuna unga mweupe kwenye lebo kuna maandishi ya kiingereza yanayosomeka.

Kuna madaktari wawili wa meno wanatibu mwanamke. Mmoja amevaa koti jeupe na mwenzake koti la kijani kibichi. Mgonjwa amefungua mdomo, wote wamevaa barakoa na miwani ya kinga.

Mzee huyu, ambaye labda ni daktari wa jadi amekuwa ameinama na kushika kisanduku kilicho jaa mimea na vitu zingine. Ametengeneza roli la karatasi kwenye meza. Amezivua vitu vyote ndani ya kisanduku hicho.

Wagonjwa wamelazwa hospitalini kwenye vitanda vingi. Mmoja anaonekana kuwa amejeruhiwa vibaya sana, na labda amepatikana na ajali na ameekewa dripu ya dawa na pia kufungwa kitambaa ili apumzike.

Barabara imeharibika kabisa. Upande mmoja wa barabara umesombwa na maji. Ukiacha ukiwa mkali na udongo mwekundu. Sehemu ya barabara iliyobaki, ina watu wamesimama wakitazama jinsi maji machafu yanavyotiririka na pia kuna baadhi ya mabaki ya chuma.

Chupa ya dawa inayoonekana kuwa ya chanjo inayosambazwa na kampuni ingine. Karibu yake kuna sindano kubwa tupu tayari kwa matumizi. Kando kuna mpira mweupe unaotumika kufunga kidonda.

Kuna sindano, chupa ya dawa, na tikiti ya pamba, inaonekana kuwa chanjo inayotumika kuzuia magonjwa matatu ya virusi: surua, vitumbwi, tumbwi, na rubela. Watoto wako kwa kawaida huchanjwa dozi ya kwanza.

Mwanamke amesimama mbele ya vyombo vingi vya plastiki vya rangi tofauti kama vile manjano na kijani, ambavyo zinatumika kubebea maji. Amevalia gauni lenye rangi mbalimbali na kitambaa kichwani.

Chupa ya dawa nyeupe ambayo imeandikwa Cram daily deals for uti . Chupa hiyo ina lebo enye msimbo wa pau na tarehe. Chupa nyingine za dawa zimefifia hapo nyuma yake.

Watoto hawa watatu wako na furaha na wanatabasamu vilivyo wakiwa wamefungua viganja vyao, viganja vyao vimetapakaa kitu cheupe kama mchanga au unga, wanasimama nje, huku miti ikionekana nyuma yao.

Mwanamke anazungumza na mhudumu wa afya, wako ndani ya kliniki yenye dawa na karatasi, inaonekana kuwa wako katika mazungumzo ili kupata ushauriano zaidi kuhusu mashida zake.

Mwanamke amevaa hijabu nyeusi na nguo ndefu akisimama katikati ya eneo kame, chini yake kuna mifupa na mizoga ya wanyama waliofariki, nyuma yake kuna miti mikavu na mimea mingine iliyonyauka.

Bidhaa hizi ni sabuni mbili za rangi ya kijani, mafuta mbili ya asili. Pia kuna chupa kubwa ya rangi ya dhahabu na kifuniko cha manjano. Kwenye lebo ya bidhaa hizo, kuna maelezo na namba za simu.

Mkono huo, umevalia glovu za kijani, na umeshika chupa ya dawa na shindano, nyuma yake, kuna hati iliyo na maelezo ya matibabu.

Jengo limeporomoka kabisa. Mawe, mchanga na mabati yameenea eneo lote. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hilo wakitazama. Baadhi yao wanarekodi tukio hilo kwa simu zao.

Kundi la wahudumu wa afya wamevalia sare zenye kofia ya bluu na vesti. Wamebeba mifuko ya dawa mgongoni. Wahudumu hawa wanapanga viti na meza za plastiki wakiwa nje ya jengo.

Huyu ni mfanyakazi wa afya amevaa koti jeupe, barakoa na buti akifanya usafi, anatumia pampu kubwa ya dawa kusafisha mazingira machafu, maboxisi ya mboga na vifaa vingine vimepakiwa karibu naye.

Kuna aina nne za chupa hapa zenye virutubisho aina mbalimbali na madini katika mwili, pia zinaonyesha madawa inayotumika na zote zimepangwa kwenye nyuma yenye rangi ya waridi.

Kikundi cha watu wengi wamesimama nje wakiwa wamevalia barakoa za rangi mbalimbali. Mwanamke mmoja katikati anaongelea huku ameshika koleo. Wengine wamevalia glavu za blue mkononi mwao.

Wadaktari kadhaa wako katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji kofia na barakoa. Mmoja ana kofia yenye muundo wa rangi. Wanashughulikia mgonjwa kwenye meza.

Mtu amevalia kofia ya kijivu na nguo za kazi za kijani. Yeye ananawa mikono yake kutumia sabuni ya maji kutoka kwa kifaa kilicho ukutana. Chini yake kuna sinki ya kunawia mikono.

Daktari mwanamke aliyevaa jezi jeupe na barakoa anachunguza meno. Msaidizi wake amevalia sare ya kijani kibichi akimwangalia mgonjwa. Kifaa cha kompyuta chenye skrini kinaonyesha picha ndani ya mdomo.

Muuguzi huyu anaonekana akimpa mtoto mchanga chanjo ya mdomo. Ameinama kumfikia mama anayemshikilia mtoto na amevaa sare nyeupe na sketi ya blue na mama amevaa fulana ya rangi ya machungwa. Nyuma kuna watu wengine.

Sanduku hili hapa ni la dawa na karibu nalo kuna chupa ndogo ya dawa na sindano. Dawa hizo ni za matumizi ya hospitali na zinaonekana kuwa zimeekelewa juu ya meza.

Rundo hili la vitu ikiwemo mabuyu yenye urembo wa shanga nyekundu na nyeusi. Moja imeshikiliwa na chupa moja kubwa ya plastiki. Kwenye hiyo ingine ya juu kuna vitu vingine na nyuzi zimeizunguka. Vitu hivi vinaonekana kuwa na dawa za kienyeji.

Kundi hili la watu sita wamevalia mavazi meupe ya kujikinga na wakiwa na vifaa vya kunyunyizia dawa migongoni mwao. Wanasonga mbele kwenye shamba la mimea mirefu, labda wakiwa wananyunyizia dawa za kuua wadudu.

Kuna kundi la watu zima wakiwa wamevalia barakoa wakitoa chanjo kwa mtoto mchanga. Mwanamke amevaa koti la rangi nyekundu amemshikilia mtoto huyu. Wengine wamesimama wakiangalia chanjo ikitolewa.